Hiki ni kiwanda ambacho kimejengwa katika eneo la misitu. Moshi unavuka kutoka kwenye kiwanda hiki. Moshi huu unaweza kuwa na athari katika mazingira.

Afisa wa afya anaokota taka na kuiweka kwenye pipa. Taka hii imatapakaa mahali pasipofaa ambapo ni kando ya mto. Mto huu unaonekana kuwa mchafu ila afisa huyu anasafisha kwa kuokota taka na kuitupa mahali inakotakikana.

Hili ni zoezi la kusafisha mto, afisa huyu wa afya, anaonekana kutoa taka kwenye mto huo, na kuweka taka hiyo kando, ili baadaye aweze kuipeleka mahali panapofaa.

Hili ni matatu linalopatikana katika eneo la mji. Matatu hizi mara nyingi utapata zimechorwa picha za wasanii mbalimbali na kupakwa rangi ya kupendeza ili kuwavutia wateja kuabiri katika magari haya. Magari haya pia utapata yanacheza mziki wa kuvutia ili wanaosafiri wapate kutumbuizwa.

Katika kituo hiki cha kuabiri magari, kuna mabango yaliyowekwa juu ya magari ili kuonyesha mahali tofauti tofauti ambaye inarahisisha uwezo wa abiria kujua ni katika gari lipi atakaloabiri na eneo anakotaka kwenda.

Hapa ni kwenye eneo la kuabiri magari. Katika eneo hili watu wapo katika shughuli tofauti tofauti. Wengi wao wamesimama wakingoja kupanda gari. Wengine wanatembea wakielekea katika maeneo tofauti tofauti ya mji.

Huyu ni manamba katika maeneo ya nje akiwa kwenye gari. Kando, karibu na mlango wa gari hili, kuna bango lililoandikwa nauli ambayo abiria anafaa kulipa ili aweze kuabiri gari hili.

Hili ni tanki la kuhifadhia maji lenye rangi nyeusi. Kando yakke ni pipa nyeusi la taka lililotengwa kwa ajili ya kuhifadhia taka zikisubiria kubebwa ili kutupa kuhifadhi mazingira kuhakikisha kwamba taka hazikai kwenye nyumba.